Mwanamume amesimama, amevalia kofia, sweta nyeusi na suruali nyeupe, akishikilia kitabu na nyaraka. Kitabu kinaonekana pasipoti.

Wachezaji wa soka uwanjani. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya manjano na kijani ana mpira. Wachezaji wengine wenye jezi nyekundu wanamfuata. Watazamaji wanaonekana nyuma.

Tingatinga kubwa la Hyundai kwenye tovuti ya ujenzi. Bomba za saruji zimelala chini karibu nalo. Nyuma, majengo ya ghorofa yanaonekana na miti. Inaonekana kama mradi wa miundo mbinu.

Kundi la watu wanasherekea nje. Wengi wao wamevalia mavazi ya buluu na nyeupe na skafu zenye nembo ya PNU. Baadhi yao wanashika glasi za vinywaji na kuinua juu.

Foleni ya watu wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta ya Huduma, labda benki au ofisi. Kaunta ni ya mbao yenye rangi ya kahawia na ina mabati ya chuma yaliyosimama.

Ndani ya kituo cha huduma kenya ambapo maafisa wengi wakiwa wamevalia sare na barakoa wanahudumia wateja. Kituo kina meza nyingi za kompyuta na kuna bango la huduma kenya likionyesha huduma mbalimbali kama vile utoaji wa vitambulisho.

Kuna watu kadhaa wamesimama na kuketi nje, wanaume wengine wamekaa wakijaza fomu kwenye meza ya mbao. Mwanamke mwenye nywele za bluu amesimama karibu, jengo la mabati linaonekana nyuma, inaonekana ni usajili au kikao.

Timu ya soka, wachezaji wamevaa jezi za bluu na nyeupe wameshikana begani katikati ya uwanja wakitengeneza mviringo. Wanasimama kwenye uwanja wa kijani kibichi mbele ya watazamaji waliokaa upande wa nyuma.

Afisa wa Huduma Kenya akiandika kitu huku akihudumia mteja. Nyuma yao kuna mabango ya huduma mbalimbali kama vile; utoaji wa police abstract , uwezo fund na usajili wa vikundi vya kujisaidia.

Wachezaji watano wa mpira wa kikapu, wanawake kutoka Kenya, wakitabasamu kwa furaha. Wote wamevalia jezi nyeusi zenye neno Kenya, na bendera ya Kenya. Wawili kati yao wanashikilia mipira ya vikapu juu ya vichwa vyao.

Shabiki wa kandanda mwenye miwani meusi amesimama mbele ya umati mkubwa wa watu wengi. Wakiwa wamevalia jezi nyekundu za timu ya Kenya. Wakishangilia uwanjani chini ya mwanga wenye mawingu.

Nembo ya mikono miwili iliyoshikana ndani ya duara la njano na mpaka mwekundu ikionyesha umoja. Chini yake, kuna maneno Tuko Pamoja yaliyoandikwa kwa herufi kubwa za njano.

Wachezaji watatu wa mpira wa mkono wanashindana uwanjani. Mmoja aliyevalia jezi nyeupe anaruka juu akitaka kutupa mpira mweusi, huku wachezaji wengine wawili waliovalia za buluu wakijaribu kumzuia.

Mwanamke ameshika skafu ya Bandari F.C anatabasamu. Amevaa jezi ya timu hiyo, yuko uwanjani. Mashabiki wengine wanaonekana nyuma, inaonekana ni siku ya michezo.

Nembo ya Jubilee ikionyesha njiwa mweusi ndani ya duara jekundu juu ya neno Jubilee lililoandikwa kwa herufi nyekundu. Chini yake kuna maneno mbele pamoja.

Mashabiki wa kushangilia mchezo, wameketi chini huku mwanamke amevaa jezi ya Kenya Airways, akiwa katikati ya umati wa watu, amesimama anaonekana kutazama kitu kwa makini.

Kiongozi anapokea cheti huku kukiwa na umati wa watu waliovalia barakoa. Watatu kati yao wamevalia kofia nyekundu ambazo zimeandikwa KYC.

Rundo la vitambulisho vya kitaifa, vilivyopangwa vizuri ndani ya masanduku ya kadibodi pamoja na chupa ya sanitizer mikono yakionyesha utayarishaji au usambazaji wa vitambulisho.

Kundi la watu wazima ndani ya jengo la Huduma Kenya. Mwanaume mmoja anaongea nao. Kauli mbiu towards service excellence na nembo ya Huduma Kenya zinaonekana ukutani.

Mwanamke akishikana mkono na mwanaume anaye tabasamu, wote wawili wakionekana kuwa na furaha mpwito. Mwanaume amevaa jaketi nyekundu naye mwanamke nguo ya rangi nyingi.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Baadhi wamevaa jezi kijani kibichi na wengine rangi ya machungwa zenye michoro. Watazamaji wengi wamefurika kwenye viwanja nyuma yao na kuna mabango ya matangazo uwanjani.

Kaunta kubwa nyeupe yenye maandishi Huduma Kenya Information Desk , mwanamke mmoja aliyevaa shati jeupe na kola nyekundu, ameketi nyuma ya kaunta akionekana makini huku mwanamke mwingine aliyevaa nguo sawa akisimama upande mwingine wa kaunta, nyuma yao kuna chumba kikubwa.

Ofisi ya kisasa ya serikali labda huduma, juu kuna mabango lenye maandishi birth, death certificates . Chini kuna mabango yenye maandishi Efficient Government Services Available at The Convenience of the Citizen . Inaashiria huduma zinazotolewa kwenye nchi.

Afisi ya watu kadhaa. Afisa mmoja amesimama akiongea na mwanamke aliyeketi mezani. Wengine wako nyuma. Kuna kompyuta na printer inaonekana ni mazingira ya kazi ya huduma kwa umma.

Watu wakisubiri huduma katika ofisi, labda serikali. Wanaume na wanawake wamesimama kwenye kaunta na wengine wamekaa wakisubiri zamu yao. Kuna afisa wa usalama amesimama katikati ya chumba akisimamia hali.

Kundi la mashabiki wa michezo labda kwenye uwanja au hafla ya umma. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Mwanamke aliye mbele amevaa miwani ya jua na shati lenye neno Kenya. Akiwa ameinua mikono yake juu na uso wake ukiwa wazi kwa furaha na shangwe.

Wachezaji wa mpira wa miguu, wamevaa jezi za blue wakishangilia ushindi wao kwenye uwanja wa michezo.

Kundi la wanasheria wamekusanyika nje, wengi wao wakiwa wamevalia majoho meusi. Wengi wao wameshika mabango yenye ujumbe kama protect Judicial Independence . Mbele yao kuna meza yenye mikrofoni na bango lenye nembo ya haki na mazani, kuashiria umuhimu wa sheria.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa amevalia jezi la buluu na namba 5 mgongoni. Anaruka juu akishikilia mpira mwekundu mkononi mwake tayari kuupiga. Mwingine amevalia nguo nyekundu yuko karibu naye akijaribu kumzuia. Watazamaji wanaonekana nyuma.

Kundi la watu wanasherehekea labda wakati wa mkutano wa kisiasa. Wengi wao wanashikilia mabango yenye nembo ya PNU na ujumbe kazi iendelee. Mtu mmoja katikati anaonekana kushangilia kwa furaha.

Skrini ya kompyuta yenye tovuti, ina fomu inayohitaji taarifa kama; jina la muombaji, namba ya kitambulisho au pasipoti, anwani, namba ya simu na namba ya pin .

Watu wamepanga foleni kwenye kaunta ya passport collection . Mwanamke aliyevalia sweta nyeupe anaonekana kujaza fomu, huku mwanamke mwingine labda afisa akimhudumia mbele ya kaunta. Watu wengine wanasubiri nyuma.

Bomba kubwa la maji likipita chini ya daraja ndogo. Bomba linaelekea kwenye shimo la saruji. Miti na mimea mingi imezunguka eneo hilo. Hii inaashiria miundo mbinu ya maji, sehemu ya mfumo.

Mwanamke amevaa joho la jaji, akimkabidhi mwanaume aliyevaa suti na tai ya dhahabu hati nyekundu iliyo na muhuri. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana kuwa na furaha.

Umati mkubwa wa watu ukiwa umekaa chini kwenye viti. Wengi wamevalia fulana za rangi mbalimbali ikiwemo machungwa, kijani na nyekundu. Wanaonekana kuwa makini kwa tukio fulani. Baadhi yao wanazungumza.

Uzinduzi rasmi wa mahakama za sheria. Kuna watu watatu wameketi jukwani wanaonekana kufurahia, mwanamke wa kwanza anapiga makofi anaonekana katikati ametabasamu.

Wachezaji wa mpira ya miguu waliovalia jeza za rangi tofauti ,wakiwemo manjano na kijani Wanacheza uwanjani. Mpira upo katikati yao. Umati mkubwa wa mashabiki umejaza viti vya jukwaa nyuma yao wakishuhudia mchezo huu.

Rais wa Kenya amesimama karibu na jaji mkuu. Wote wamevaa mavazi rasmi ya sherehe. Watu wengine wako nyuma wakiwatazama. Kuna maua meupe mbele .Hii ni hafla muhimu ya kitaifa. Inaonekana ni mahafali au sherehe.

Majaji watatu wameketi nyuma ya meza kubwa. Wamevaa majoho meusi na manyoya meupe. Bendera za Kenya zimo nyuma. Watu wengine wameketi mbele. Inaonekana ni kikao maalum cha mahakama.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenye, ambapo maafisa wanatoa huduma mbali mbali za serikali. Kuna vituo kadhaa vilivyotegwa kwa ajili ya huduma kama police clearance certificate, police abstract na NCA services .

Hati ya kusafiria ya Kenya imefunguliwa na kuonyesha habari ya kibinafsi, ina jina Joshua, uraia Kenya, na neno autistic chini ya special specularities , picha ya mtu mweusi mwenye nywele fupi inaonekana upande wa kushoto, habari zingine zimefunikwa ili kulinda faragha.

Kikao cha wanaume watano ndani ya ofisi. Mmoja ameketi mezani akiongea na wengine. Mabango ya Huduma Kenya yameonekana ukutani. Wanaume wote wamesikiliza kwa makini. Hii inaonekana ni mkutano wa kazi.

Ofisa wa huduma akiwapa wateja huduma katika kaunta. Kuna mabango ya M-pesa na posta pay yamebandikwa. Wateja wawili wamesimama mbele ya kaunta wakihudumiwa.

Tanki kubwa jeusi la maji limewekwa juu ya stedi ya chuma. Linaonekana kuwa katika eneo la viwanda au biashara, labda kituo cha mafuta kutokana na rangi ya machungwa inayoonekana upande wa kulia.

Kuna mwanamke amesimama akiongea kwenye kipaza sauti amevaa joho jekundu na la kisheria amebeba kitabu. Wanaume wawili wamesimama pande zote. Bendera za Kenya zipo nyuma. Hii ni sherehe muhimu.

Mwanasiasa wa kiume aliyevaa shati la pinki na kofia akisalimiana na umati wa watu wenye shauku. Watu wengi wamekusanyika wakinyoosha mikono yao kumsalimia. Bendera za kenya zinaonekana nyuma. Hii inaashiria mkutano wa hadhara au kampeni ya kisiasa.

Timu ya mpira wa miguu wa wanawake wachezaji wote wakiwa wamevaa jezi zenye rangi ya kijani na nyeupe, baadhi wamesimama nyuma na wengine wanachuchuma mbele, wako uwanjani huku kukiwa na nyasi kibichi na anga la bluu.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya wakishangilia kwenye uwanja wa michezo. Wamevaa nguo zao za rangi ya bendera ya Kenya, nyekundu, nyeusi na kijani. Baadhi yao wameshika bendera kubwa na wengine wanaonekana kupiga kelele kwa furaha.

Kundi la maafisa na wawakilishi baadhi yao wakiwa wamevalia majoho rasmi ya mahakama na wigi za kitamaduni. Wengine wamevaa suti rasmi au mavazi ya kitamaduni wamesimama mstari mmoja nje ya jengo ikiwa na miti mirefu ya mianzi nyuma yao.

Kundi la mashabiki wamekusanyika wakishangilia kwa nguvu. Wengine wamebeba bendera za kenya huku mikono yao ikiwa juu. Nyuso zao zinaonyesha furaha na msisimko mkubwa. Inaonekana ni tukio la mchezo.

Dawati ya huduma za habari lililobandikwa information desk kwa herufi kubwa ya kijani. Lina nembo ya Huduma Kenya. Nyuma kuna nafasi kubwa inayoonekana kama ofisi au jengo la huduma za umma, likiwa na madawati mengi na nguzo.

Wanaume wawili kwenye ofisi, mmoja ameketi na mwingine kusimama. Aliyeketi amevalia shati jeupe na glavu za buluu akisaini au akijaza fomu kwenye meza. Aliyesimama amevalia hudi ya kijivu, anamtazama kwa makini.

Wanariadha watatu wa Kenya wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya kahawia na nyekundu na maneno Kenya na Ken juu yake, wakisherehekea kwenye uwanja wa riadha.

Ofisi yenye watu kadhaa wakitoa huduma. Afisa mmoja mwanamke amesimama akiongea na wanaume wawili. Wanawake wengine wameketi kwenye kompyuta. Mabango ya huduma yanaonekana. Ni ituo cha huduma za uma.

Kiongozi wa Kenya akiwa na afisa wa kijeshi, kiongozi wa mahakama kuu na viongozi wengine. Wanatembea kwenye jukwaa ambalo ni jekundu. Wote wanaonekana kuangaza macho kwenye kiongozi mkuu.

Mtu mmoja akitembea kando ya jaji mkuu. Jaji mkuu amevalia joho lake rasmi la mahakama lenye rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Mtu huyo amevalia suti ya kijivu na tai ya blue . Wote wanaonekana wakitoka kwenye jengo rasmi na walinzi wao wakiwafuatilia nyuma.

Bendi kubwa ya watu wazima wanaume na wanawake wakiwa wamevalia nguo rasmi na sare nyeupe na kijani. Wanakaa na kusimama mbele ya jengo la The Judiciary, wote wanaonekana kutabasamu.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamejipanga foleni nje ya jengo, watu wazima na watoto wakiwemo wanawake wanangojea kwa subira, jengo linaonekana kuwa ofisi au kituo cha Huduma na kuna bango lenye maandishi kituo cha huduma.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wakishiangilia uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi nyeusi, na namba za machungwa mgongoni. Huku moja akiwa amevalia ya kijani, wanakumbatiana na kuinua mikono juu. Wakionyesha furaha kubwa baada ya ushindi.

Kundi la watu wengi wakiwa wanawake na vijana wanasubiri au kukusanyika nje ya kituo cha Huduma Centre JPO Nairobi. Baadhi wamekaa chini.

Watu kadhaa ndani ya ofisi ya huduma. Mbele mwanaume aliyevaa shati jeupe anaongea na watu wengine. Nyuma yao kuna kaunta na skrini za kompyuta. Bango kubwa lenye nembo ya huduma Kenya linaonekana wazi ukutani.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa kike wakiwa wamevalia sare za buluu na nyeupe, zenye nembo ya KPA. Baadhi yao wamekaa kwenye benchi wakipiga makofi, huku wengine wamesimama na kuonekana kushangilia au kutoa maelekezo.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wakishangilia kwa furaha kubwa wakiiunua kikombe la dhahabu juu. Wote wamevaa jezi nyeupe zenye maandishi na kaptula za bluu. Wengine wameinua mikono yao juu na kuonekana kupiga furaha tele.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wameshika bendera za buluu zenye maandishi Bandari Funs. Wamevaa jezi za rangi ya buluu na wanaonekana kushangilia wachezaji wao. Wengine wamevalia nguo za kawaida na wapo kwenye viwanja vya michezo.

Mwanaume na mwanamke wanashikana mikono wakitabasamu. Wengine wamesimama nyuma yao wakionyesha furaha na umoja. Inaonekana kuwa rasmi na la kirafiki.

Jengo la Posta kuu ya Nairobi, mbele kuna bodaboda kadhaa zilizopakiwa na vifurushi zikiwa tayari kutoa huduma Madereva wa bodaboda wamevaa sare maalum, watu wanatembea mbele ya ofisi na jina Nairobi General Post Office limeandikwa wazi ukutani.

Timu ya mpira wa kikapu, wachezaji na makocha wakiwa wameshika kombe kubwa la dhahabu. Wote wameshika kombe hilo kwa furaha kubwa wakipiga ushindi. Wachezaji wamevalia sare za buluu na wengine nguo za kawaida.

Mwanamke aliyevalia joho jekundu na nyeusi anatoa kiapo ,akiwa ameshika kitabu mkononi, mbele ya mwanamume aliyevaa suti nyeusi na mwanamke mwingine aliyevaa barakoa na joho ,huku bendera za Kenya zikionekana nyuma yao .

Ofisi ya Huduma Center yenye watu wengi wakihudumiwa. Maafisa wengi wamekaa kwenye madawati ya mbao yenye kompyuta na wanatoa huduma mbalimbali kwa wateja.

Wanaume wawili, mmoja akiwa amevalia suti nyeusi na mwingine shati jeupe, wamesimama mbele ya kaunta yenye kompyuta nyingi. Wanaonekana wakiongea na mwanamke aliyevaa hijabu ya buluu ambaye yuko nyuma ya kaunta. Watu wengine pia wanaonekana kwenye chumba chenye shughuli nyingi.

Afisa wa huduma Center, akihudumia wateja kwa kutumia kompyuta, kuna maafisa wengine watatu wakiwa wamesimama nyuma, wakionekana wakifurahia na kujadiliana, ikionyesha huduma ya umma inayotolewa kwa ufanisi na urafiki.

Mwanariadha wa kiume akiwa anaruka kwa mbali akiwa angani kati kati ya mruko. Amevalia jezi nyekundu yenye jina Kipchirchir na kifupi cheusi. Nyuma kuna uwanja wa riadha wenye viti vya rangi nyekundu na kijani. Baadhi ya watazamaji wamekaa.

Mtu mmoja ameketi mbele ya kamera, akionekana kama anajiandaa kutoa hotuba au kuhojiwa, huku kukiwa na wanaume wengine wamesimama nyuma yake, wote wamevalia suti.

Kundi la mashabiki wa Kenya wakishangilia kwenye jukwaa la uwanja. Baadhi yao wamevaa fulana nyekundu na kofia nyekundu, na mmoja ameshikilia bendera ya Kenya. Wengine wanaonekana kupiga picha kwa kutumia simu zao. Mandhari inaonyesha sehemu ya juu ya uwanja.

Kundi la watu wakishangilia barabarani. Mbele mwanaume mmoja ameshikilia bango kubwa lenye picha ya wanasiasa wawili, Raila, Kalonzo. Wengine wanakimbia nyuma yao wakipunga mikono. Mandhari ina miti, majengo na viwanda vya kuzuia bidhaa.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo la Posta. Mwanamume mmoja amesimama mbele akiongea au kuwasilisha huku wengine wameketi wakimsikiliza. Wengi wao wamevaa nguo nyeusi na nyekundu. Nyuma kuna mabango na alama za posta za huduma zake.

Kundi la watu labda kwenye mkutano au tukio wakiangalia wanaume wawili wakishughulika makaratasi. Mmoja amevaa shati jeupe wengine shati ya miraba. Watu wengine wamevalia barakoa.

Watu wawili wakiwa katika shughuli ya usajili au huduma. Mwanamke amevaa koti la rangi ya fedha na vinyago nyeusi, akionekana kupokea huduma kutoka kwa mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara na kinyago cha buluu.

Maafisa watatu wa serikali, wawili wakiwa wamevaa nguo nyeusi na mmoja akiwa na nguo nyeupe na blue , wameketi kwenye meza chini ya hema. Juu ya meza kuna mabango mawili yaliyo andikwa police abstract na DCI good conduct , yakionyesha huduma zinazotolewa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa na furaha baada ya kufunga bao na kushinda mchezo. Wamevaa jezi za njano na kijani, na wanakumbatiana wakishangilia pamoja. Uwanja wa mpira unaonekana nyuma ukiwa na watazamaji wakiwa wameketi kwenye viti.

Maafisa wa huduma kwa wateja wakiwa wamevalia barakoa. Wanawahudumia wateja kwenye vituo vya kompyuta. Wanaonekana kuwa makini na shughuli zao, huku nembo ya Huduma Kenya ikionekana nyuma yao.

Ofisi ya Huduma Center ambapo watu wengi wako na shughuli mbalimbali. Maafisa wa hudumu wamevaa sare nyeupe na kofia nyekundu, wengine wakiwa wamesimama na wengine kuketi kwenye kompyuta wakihudumia wateja. Watu wote wamevalia barakoa.

Huduma Center yenye watu wengi wakisubiri huduma. Baadhi wamekaa kwenye viti huku wengine wamesimama kwenye foleni. Wanaonekana kupata huduma mbalimbali ikiwemo, national identity card . Pia kuna maafisa wa Huduma center waliovaa sare wakihudumia wananchi.

Umati mkubwa wa watu wengi waliokusanyika uwanjani. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya. Wengine wanashikilia bendera na firimbi. Wanafurahi na kushangilia. Inaonekana ni tukio la michezo.

Wachezaji wa soka wanagombea mpira wa kichwa wakati wa mechi. Watano kati yao wamevalia jezi za rangi ya njano na wengine wamevalia nyekundu. Watazamaji wanaonekana kwa mbali.

Kuna kaunta ya huduma Kenya information desk yenye alama ya huduma bora. Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe na sketi nyeusi wako kazini. Mmoja ameketi kwenye kompyuta na mwingine amesimama akiongea na mteja. Watu wengine pia wanaonekana nyuma.

Kundi kubwa la mashabiki wakishangilia kwa nguvu. Wengi wameinua mikono yao juu, wengine wanapiga makofi na wengine wanatumia simu zao kupiga picha. Wamevalia nguo za timu, baadhi zikiwa na mistari ya blue na nyeupe.

Katika mkutano wa kisiasa, mwanaume anashikilia kofia yenye nembo ya KDF juu ya kichwa chake, ambayo amevaa kofia ya kijani kibichi na ina rangi nyeupe pia.